Hapa ni kituo cha huduma kwa wakenya pale wote wamevaa barakoa. Kuna wa kike wanne na mwanaume mmoja. Mwanaume amevalia shati yenye rangi jeupe kisha wanangoja kuhudumia wateja.

Ni wasichana ambao wanacheza mpira wa voliboli, huo mpira uko juu ya hewa na wawili wako juu ya hewa tayari. Kisha kuna mmoja amepaa juu pia.

Kuna spoti ambayo inaendelea, wachezaji ambao ni watatu na pia ni watatu kwa upande mwingine. Kisha kuna refa pale. Kuna washabiki wengi ambao wanashangilia timu zao. Watatu wamevaa jezi zina fanana na wengine wakiwa wamevaa jezi zinafanana.

Kuna watu sita, ambapo watu wamevaa barakoa, watu wawili wamevaa vazi lenye rangi nyekundu, kuna mmoja ambaye amebeba kitabu, kisha kuna mwingine amebeba simu mkononi.

Hapa tunamuona rais William Ruto na jaji mkuu wa Kenya huku anapatiwa kile kitabu cha constitution , huku akitazama kwa kucheka na jaji mkuu amevalia miwani.

Kuna watu wawili mmoja amevaa miwani na mwingine amesimama kando yake. Na pia yule amevaa miwani amevaa glovu kwenye mkono wake kisha amevaa saa na ni kama yuko karibu na meza na pia kuna simu ambayo imewekwa juu ya meza.

Eneo hili linakaa ni mahali pa huduma kwa wakenya, pale tunaona vitambulisho vya watu vimewekwa juu ya meza, ishara kwamba watu wengi hawajakujia vipande vyao.

Kuna polisi mmoja, ambaye amekuja katika huduma Kenya, ambaye wanawasiliana na mfanyikazi mmoja. Mfanyikazi mmoja amevaa miwani na amevaa vazi lenye rangi nyeupe, mwingine amesimama, kisha kuna mhudumu mwingine ambaye anangojea baada ya askari.

Kuna washabiki ambao wanainua bango imeandikwa PNU kazi iendelee. Huku mmoja ameinua mbili, amevaa kofia huku wakifurahia. Wote wanatembea wakibeba zile bango.

Tunamwona rais William Ruto amebeba bibilia huku akiwa na bibi yake Rachel akimwangalia. Kuna majaji ambao wamesimama kidete pale nyuma yake, huku wanatazama alichoambiwa.

Hapa washabiki wamekuja kushabulia matimu zao. Pale wameketi na wengine wanatembea huku imejaa pomoni. Kuna mtu anatabasamu kwa furaha na wengine wanahuzunika.

Watu kumi na moja wamekaa chini, na kuna watu watatu wamesimama pale. Kuna wengine wamekaa katika meza imeandikwa information desk . Pale kuna msichana amevaa miwani, na kuna wawili pale wamevaa barakoa, wakiandika.

Hapa ni huduma ya wakenya, pale tunaona watu wanaongojewa kuhudumiwa. wameketi pale chini wakitazama kwa makini. Kuna mama mmoja ambaye amebeba mtoto.

Kuna mchezaji ambaye anaruka na kuna wale ambao wanamwangalia kama anaruka pale. Wameketi na hao wanamwangalia wamevaa shati na kofia nyeupe.

Kuna wachezaji wawili ambao wanacheza uwanjani, huku nyuma kuna mashabiki wengi ambao wanashabikia wachezaji, pale kuna wachezaji watatu wenye wamevaa jezi ya rangi ya kijani kibichi huku imeandikwa Sport Pesa pale kuna mchezaji mmoja anakimbilia mpira ambaye amevaa jezi nyeupe na samawati.

Tunamwona rais William Ruto pamoja na jaji mkuu wa Kenya na rais ako na mlinzi wake kando yake, pale nyuma kuna watu wengi ambao wanamfuata huku akitembea kwenye zulia yenye rangi nyekundu.

Kuna washabiki wa mpira wa Gor Mahia pale wamevalia jezi lenye rangi ya kijani kimbichi. Huku kuna mmoja wao ambaye amebeba bango lililoandikwa We now need manchester huku amevalia jezi nyeupe.

Hapa ni kituo cha huduma ya watu. Na watu wamekujia huduma za serikali huku wamekali viti vya rangi nyeusi. Wengine wakitazama kwa makini.

Hapa tunaona washabiki ambao wamevalia jezi jekundu huku wengine wamebeba bendera ya Kenya. Huku kuna bango lililoandikwa kwa rangi nyeupe.

Kuna watu watatu mmoja amevaa shati limeandikwa Kenya kwa rangi nyeupe kisha wawili wamevaa jezi nyekundu limeandikwa Kenya. Kwenye uso zao hao wawili wamechora bendera ya Kenya huku wakipiga picha na huyo amevaa jazi nyeupe.

Kuna washabiki ambao wamevalia jezi iliyoandikwa Kenya. Na baadhi ya washabiki ambao wamebeba bendera ya Kenya. Hapo kuna mtu amesimama mbele amevaa kofia na amevaa miwani.

Kuna huduma ya watu wanne ambao watatu ni wakike na mmoja ni wakiume. Kwenye meza kuna vitambulisho ambavyo vimewekwa pale juu pia kuna simu juu ya meza. Kuna viti vyenye rangi nyeusi huku kuna mhudumu mmoja ambaye anatumia lapitopi.

Kuna wachezaji wawili mmoja amevalia jezi lenye rangi nyeusi. Ni jezi ilo wameandika numba kumi na nne. Kuna mwingine amevaa jezi yenye rangi ya kijani kibichi. Nyuma ya jezi ilo limeandikwa nambari kumi an mbili.

Hapa kuna mashabiki wengi ambao wamekalia wakitazama mpira. Wengi wao wamevalia jezi yenye rangi nyekundu. Wengine wamevalia mavazi yenye rangi tofauto tofauti. Kuna wengine wamevalia kofia.

Hapa kuna washabiki ambao wanashangilia mpira huku wanatazama mpira kwa makini. Pale kuna wanasiasa wawili ambao tunaoana pale Raila Amollo Odinga na William Somei Ruto, wanatazama mpira kwa makini huku Willima Ruto amevalia kofia nyeusi na shati jekundu.

Kuna gari, ambalo limebeba wanafuasi wa wana Gor Mahia, barabarani, wakikimbia huku wameva jezi ya Gor Mahia wengine wamevaa kofia kuna wengine ambao hawajavaa jezi ya Gor.

Hapa tunamuona mwanasiasa mmoja wa Kenya ambaye ako nawezaka ambao wamevalia kofia ya ilioandika ODM kwenye bango tunamuona Raila Amolo Odinga.

Wachezaji ambao wako uwanjani, wamevaa jezi yenye rangi nyeusi. Wengine wamevaa, jezi yenye rangi ya kijani kibichi, huku kuna washabiki ambao wamekalia, kutazama mpira huo. Wanashangilia mafanikio yao.

Kuna barabara ndefu yenye lami ambapo kuna magari mawili yako ndani. Pale kando ya barabara kuna takataka zilizowekwa pale, hapo karibu na barabara kuna watu ambao wanatembea kutumia miguu.

Kwenye jumba la Huduma Kenya kuna wale ambao wameketi kwenye viti wakingoja kuhudumiwa. Kuna wengine wameketi kwenye viti huku wakihudumiwa na wafanyikazi wa Huduma Center.

Hapa tunawachezaji ambao wamevaa jezi yenye rangi ya majano,. Kwenye jezi wameweka nambari kisha kuna golikipa ambaye amevaa jezi nyekundu huku wanashangilia kwa kupiga makofi kwa shabiki wao.

Kuna wasichana watatu, wasichana wawili wamevaa jezi ya samawati huku msichana mmoja amevaa jezi ya nyeupe. Msichana huyo amevaa jezi nyeupe amebeba mpira mkononi huku wasichana wawili wakijaribu kushika mpira huo.

Kuna mwanaume ambaye amevaa kofia ambaye imechorwa kuku, ishara KANU kura kwa Moi kisha amevaa kofia ambazo zimeandikwa kura kwa Moi na kofia hizo zimechorwa kuku.

Kuna shabiki ambao wamevaa jezi bluu na nyeupe kisha mmoja amevaa kofia na mkononi amebeba vuvuzela ya kupiga sauti. Wengine wameva jezi ambayo ni nyeusi. Kuna wengine wamevaa kofia wakishangilia timu zao.

Hapa tunaona rais wa Kenya William ruto na jaji mkuu wa Kenya. Nyuma ya rais kuna polisi ambaye anatembea naye huku wanatoka kwenye jumba kubwa.

Kuna wacheze wakumi na wamoja ambao wamevaa jezi ya rangi nyekundu. Jezi zao zimeandikwa kdf. Huku wakifanya mazoezi na wakiruka karibu na goli.

Kuna rais Uhuru Kenyatta ambaye anamshika mkono mwanamke. Amevaa majezi imeandikwa Jubilee. Kando yake ni mwanaume ambaye amevaa kofia yenye rangi nyeusi.

Kuna bango lililoandikwa I stand for peace Hon. Rachel Shebesh. Mama Nai, jenga Nai. Amevaa vazi nyekundu.

Hapa tunamwona mwanasiasa mmoja ambaye anabeba Bibilia, kuonyesha ishara kwamba atahudumia nchi ya Kenya. Pale nyuma yake, kuna bendera mbili za Kenya. Nyuma yake pia, kuna jumba kubwa, lenye rangi ya nyeupe.

Kunamhuduma moja wa Huduma Kenya ambaye aanshughulikia mteja wake. Mteja wake amevalia kofia nyeupe na amevalia koti lenye rangiya samawati. Pale huku wakipiga gumzo na mhuduma. Mhuduma mwenyewe amevalia miwani.

Kuna rais Uhuru Kenyatta, na David Maraga huku wakitazamana kuangaliana. David Maraga amevalia miwani huku...

Kuna wachezaji wawili ambao wanang'ang'ania mpira, mmoja amevalia shati yenye rangi ya samawati na suruari yenye rangi ya samawati, huku soksi zake amevalia. Daluga pia wote wamevalia daluga. Mmoja amevalia shati ya manjano na mwingine pia amevalia suruari ya manjano, kisha amevaa soksi ya manjano.

Kuna shabiki amboyo walivaa shati yenye rangi ya majano ilioandikwa kwenye kifua Tusker. Mwingine amevaa kofia huku mwingine amebeba chupa inayoandikwa Tusker. Kuna mwingine pia amevaa kofia yenye rangi nyeusi.

Kuna bango ya mikono miwili kusalimiana kuashiria ushirikiano. Kisha kwenye bango chini yake wameandika tuko pamoja na hili bango lilitumiwa na wanajubilee wakati wanakampeni muhula wao.

Wachezaji wawili ambao wako uwanjani, mmoja amevaa jezi ya rangi ya samawati kisha mwingine amevaa jezi yenye rangi ya manjano. Pale nje kuna mchezaji mmoja mbaye anatembea ambaye amevaa shati nyekundu na suruari ya samawati.

Kuna jaji mkuu ambaye amebeba Bibilia. Nyuma yake kuna bendera la taifa la Kenya huku akijaribu kuongea.

Wafanyakazi wawili ambao wamekaa wakitazama laptopi ,mmoja ni wakike mmoja ni wakiume. Wakike amevaa miwani kisha amekaa kwenye kiti nyeusi ,wote wamekaa kwenye viti nyeusi pale .Kisha wote wanafanya katika MCA SERVICES .

Kuna jumba la huduma la Kenya ambapo kuna wafanyikazi wanne na kisha kuna askari mlangoni,. Kuna mhuduma mmoja ambaye amevalia barakoa, amevaa koti lenye rangi ya samawati huku akingoja kuhudumiwa.

Kuna bango ambalo limeandikwa Jubilee Mbele Pamoja. Kwenye bango hilo kuna ndege ambayo amebeba kijiti kwenye kidoda chake uku bango hilo ni nyeusi.

Hapa ni kituo cha huduma. Watu wengi wamepiga foleni uku wakigonjewa kuhudumiwa. Pale, wengine wamebeba karatasi kwenye mkono uku wengine wanapiga foleni kugonjea wahudumiwe zaidi.

Kuna mzalendo mmoja ambaye amebeba bendera ya kitaifa ya Kenya huku akicheka na amevaa miwani na amevaa bendera ya Kenya kwenye shingo lake huku mavazi yake yote ni la bendera ya Kenya, kuna mashabiki wengi ambao wako nyuma yake.

Kuna wazalendo wa Kenya ambao wanainua bendera ya taifa. Wengine wamevali vazi nyekundu. Mmoja amevalia shati lenye limechorwa Kenya, wengine wamevalia kofia. Kuna mmoja amevalia shati ambalo limeandikwa Tusker.

Washabiki wanashangilia huku wengine wanapuliza firimbi, wanashangilia wengi wamevaa jezi inayoandikwa Kenya, wengine wamevalia jezi rangi nyekundu, wengine huku waevalia kofia wakishangilia na kubeba mikono kwa ishara.

Kuna mama mmoja ambaye amevaa kofia na amebeba mtoto mgongoni na kuna wawili mmoja pia amelalia meza mwingine anamwangalia. Kuna mama wawil ambao wamekaa ni kama wanasajili watu kwa kitu. Juu ya meza kuna shughuli ambazo zinaendelea pale.

Juu ya meza kuna vitambulisho vya wakenya, pale tunaona kuwa, baadhi ya wengi hawajakujia vipande vyao. Huku hapa ni mahali pa huduma na watu wote.

Kuna wafuasi ambao wamevaa nguo imeandikwa mama miradi Milicent Omanga. Pale wameketi kwenye kile kivuli na mmoja ameshikilia kile bango amevaa vazi nyeusu na amevaa miwani.

Kuna washabiki ambao wanatazama mpira huku wakishangilia kwa furaha. Katika mavazi walizozivaa mavazi hayo yameandikwa jina Tusker. Mavazi hayo yana rangi ya majano.

Hapa kuna shabiki wengi wa Gor Mahia wamevalia jezi yenye rangi ya kijani kimbichi. Pale tunamuona mtu amevaa kofia iliyoandikwa KDF. Juu yake kuna sanamu ilichorwa Gor Mahia.

Kuna barabara ya lami ambayo ni safi kabisa. Kisha kando ya barabara kuna takataka nyingi ambazo zimewekwa. Huku tunaeza kusema ni biwi la takataka.

Tunamuona polisi anatembea kuhakikisha kuna usalama katika kile kituo cha watu wako. Kuna watu wambao wamesimama na kuna wengine wameketi kungoja kuhudumiwa pale. Mmoja ambaye amesimama amevaa.

Hapa kuna wazalendo wakenya ambao wamekuja kushangilia timu, wamevalia jersey ambayo imeandikwa Kenya huku watu wengi na wamesimama wakitazama mpira huku kuna mtu amevalia kofia na amevalia shati yenye rangi ya kibichi.

Kuna wachezaji ambao wamevaa jezi ya Kenya ambapo imeandikwa Kenya Airways huku wamevaa jezi ambalo iko na rangi nyekundu. Wamebeba sanamu inayobeba ndovu wawili.

Hapa ni uwanja wa kukimbia, kuna washabiki wengi ambao wanatzama mbio hizi. Pale kuna wakimbiaji ambao wamewekwa kukimbia na kuzunguka uwanja. Baadhi ya hawa wamevalia jezi nyekundu.

Hapa kuna washabiki amabao wamekaa, kwa utulivu na wanafurahia. Baadhi ya mashabiki wamevalia jezi nyekundu na baadhi ya wengine wamevalia nguo ambazo si jezi. Na wengine wamevalia kofia bali wengine pia wamevalia miwani huku wakishangilia.

0kuna jaji watatu, jaji wawili ni wa kike na jaji mmoja ni wa kiume. Pale katika jaji mkuu Martha Koome kuna bendera ya taifa ambalo limeekwa nyuma pale. Pale kuna maji, ameekewa maji.

Kuna ofisi ya Huduma Centre, pale kwenye mlango kuna askari ambaye amesimama kisha kuna watu wanne ambao wanatoka katika lile ofisi. Kando na ofisi kuna gari la serikali ambalo limeegeshwa pale. Na katika ofisi kumeandikwa ,kuendeleza huduma bora.